Watu walioketi wamevalia nguo ambazo zinafanana ,kofia zao zimeandikwa tuko pamoja

Hii ni ofisi ambapo watu wengine wameketi, ilihali wengine amepiga foleni. Wahudumu watatu wanaoneka na watu watatu ndio anapewa huduma.

Hapa ni katika ofisi ya serikari ya )Huduma Center pakona wanaume watatu ambao wa mesimama huko wakihudumiwa na muanamuke umoja.

Mwanamke kwa jina Hon Rachel Shebesh amesimama akiwa amevalia nguo nyekundu. Maneno, I stand for peace yameandikwa kwa herufi kubwa. Kuna usemi, mama nai, jenga nai. Na tarehe nane, mwezi wa nane.

Nje ya ofisi ya serikali ya Huduma Kenya. Wafanyikazi wamesimama huku wakiwa wamevalia nguo zao rasmi za kazi. Nguo hizi ni za rangi nyeupe na rangi nyeusi.

Ndani ya ofisi ya Huduma Kenya, wafanyikazi wawili wameketi ilhali wafanyikazi wawili wamesimama.

Mashabiki wa mpira wa kandanda wa timu ya Gor Mahia. Mmoja wao amepakwa rangi ya kijani kibichi na ameandikwa maandishi ya timu ya Gor Mahia. Wengine wamevaa jezi ya timu yao.

Wahudumu wawili, katika ofisi ya serikali ya Huduma Kenya. Wahudumu hawa wamevalia sare na mmoja anahudumia ofisa wa serikali.

Hii ni sehemu ya ofisi ya huduma Kenya yenye kauli kuendeleza huduma bora, wateja wawili wanapewa huduma tofauti mmoja akiwa sehemu ya SHA ,wahudumu wengine hawana wateja.

Sehemu ya ofisi ya serikali ya Huduma Kenya. Muhudumu amevalia shati nyeupe na barakoa. Maandishi ,huduma za serikali kwa urahisi na ufanisi yameandikwa kwa rangi nyeupe.

Watu watatu wameketi. Mmoja wao ni mwanaume na wawili ni wanawake. Mwanamke mmoja, ni mkuu wa sheria katika Kenya, ambaye ni Koome.